Kuna kompyuta iliyowekwa juu ya meza. Kompyuta hii ni sharti kila mwananchi ambaye ni mfanyikazi ajue jinsi ya kutumia. Kwa hivyo ni vyema kila mtu ajifunze mapema.

Kuna bembea. Bembea huwa hutumiwa sana na watoto wadogo kuchezea. Watoto hawa wanapenda sana kuchezea bembea kwa sababu wanahisi raha. Bembea huwa hupatikana katika muktadha mbalimbali, kama vile shuleni na kadhalika.

Kuna kompyuta mbili iliyowekwa juu ya meza. Kompyuta hii inaeza kuwa inatumiwa na walimu au pengine wanafunzi ili wajue. Pia kuna vitabu vya kila aina vilivyo hapo juu.

Kuna wasichana wawili wakikimbia wakiwa wameunganisha mikono, jambo linaloashiria kuwa wanashiriki katika mchezo wa pamoja. Huenda ni mashindano ya michezo ya shule au ya kijamii kama vile mbio za wawili. Kuna wengine huku nyuma yao wakikaa na kumwangalia sana.

Kuna kabati ambayo iliopangwa kila aina za vitabu, si njano, si meusi, si buluu na kadhalika. Kabati hizi pengine iko kwa maktabani kwa hivyo walimu au wanafuzi wanaoitaji chochote wanakuja hapa.

Kuna mwanamke aliyeketi kwenye benji la mazoezi ya kunyanyua vyuma, anavaa fulana nyekundu na suruali ya mchezo. Ako kwa mazingira ya ndani ya ukumbi ya mazoezi au mashindano.

Kuna computer iliowekwa juu ya meza. Mtu yeyote anahitaji kujifunza computer anaeza kuja na kujifunza. Hapa comptuter huwa muhimu sana maishani mwa watu hasa wanaefanya kazi wowote nchini.

Kuna ubao ulioandikwa maneno Ijumaa Februari 2025,swali herufi ndogo hutumika. Pia ubao huu uliandikwa alfabeti yote ,katikati ya ubao ulibandika rula.

Kuna timu mbili ambayo ni timu ya walemavu wanaocheza michezo ya kandanda. Timu hao mmoja alivaa jezi ya rangi ya kijani huku wengine wakivaa jezi ya rangi nyekundu. Kwa hivyo hii inaonyesha ya kwamba pia wao wako na haki na wanaweza fanya kila kitu.

Kuna alfabeti kubwa na ndogo iliyoandikwa kwenye karatasi, kando yake ilichorwa na makatuni. Kwa hivyo, hii inamaanishwa ya kwamba, ni watoto wadogo wanaosoma hii shule, ambao bado hawajajua kusoma vyema.

Kuna kitabu ambayo yana machoro kadha wa kdha ili wanafunzi wajifunze. Baadhi ya machoro hayo ni kama vile lori iliyobeba mchanga, gari moshi inayopitia kwenye lori na baiskeli inayobeba mizigo.

Kuna wetu wengi waliokusanyika kwenye uwanja wa kuchezea mpira. Watu hao wote walivaa nguo ambao ni mweusi nani ya nchi ya Kenya, pia kuna walemavu wanaotaka kucheza mpira huu.

Kuna wanariadha wawili katika uwanja wa michezo mmoja wao anaonekana akiwa amevaa kifuniko cha macho ishara kwamba ni mlemavu wa kuona na labda anashiriki mashindano ya walemavu. Huyu mwingine anaonekana akisaidia.

Kuna vitabu vya aina ainati vilivyokusanywa kwenye kiboksi au sanduku, baadhi ya vitabu hivi ni vitabu vya hadithi ambavyo wanafunzi wanaosoma shule hufunzwa na walimu wao.

Kuna nyumba ambalo lililojengwa vyema sana na pia iko na verandah. Mbele yake kuna uwanja ambayo lina nyasi kidogo kidogo. Kwa hivyo wanafunzi au watu hucheza kwenye kiwanja hii wakati wowowte wanahitaji.

Kuna kitabu iliyoandikwa maswali ya somo la dini ya krismasi. Mwanafunzi mmoja alifanya maswali haya. Maswali mengine alipata sahihi huku nyingine akikosea. Kwa hivyo mwanafunzi huyo ni lazima afanye mazoezi ili apate maswali yote sahihi.

Kiwanja ya shule hii ina vitu vingi vya kuchezea, kama vile bembea na kadhalika. Watoto huwa wanapenda sana raha kwa hivyo kila mara wakipata nafasi huwa wanakuja na kucheza bembea ili wasikie raha.

Kuna mtu aliyeketi kwenye mtumbi maalum wa mashindano ya mbio za matumbi kwa watu wenye ulemavu, anavaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya. Pembeni kuna kiti cha magurudumu, yuko kwenye maji karibu na eneo lenye miti ya viboko.

Kwa madarasa ambalo limejaa madawati mingi, viti vingi na hata kuna vitabu vya kila aina. Wanafunzi hufunzwa katika darasa hili ili wapate elimu. Pia darasa hili ni safi sana.

Kuna darasa ambayo limejaa madawati mingi naviti vingi. Pia kuna kitabu juu ya dawati moja. Darasa hili hufunza wafunzi ili wapate elimu.

Kuna darasa ambalo lina madawati mengi na viti vingi, pia kando kuna kabati na ubao. Darasa hili linakaa safi sana pia wanafunzi hufunzwa hapa.

Kuna kitabu iliyowekwa juu ya meza ambayo ni rangi ya bluu. Kitabu hii ni gredi la saba na ni somo la kompyuta la sayansi. Mwanafunzi wa gredi la saba huwa hufunzwa kitabu hii.

Kuna nyumba ya mlango iliyoandikwa chemistry lab na biology lab .Inayomaanisha maabara ya kemia na somo la bayolojia. Mwanafunzi huwa wanaenda kufanya mazoezi ya kisayansi hapa.

Kuna karatasi iliyobandikwa kwenye ukuta iliyoandikwa siku saba za mawiki kutoka wa kwanza hadi wa mwisho. Darasa hili labda wanafunzi walikua kuhusu hii mambo.

Kuna nyumba kubwa ambayo inaweza kuwa vyoo. Vyoo hivi vina veranda virefu sana. pia huku kando kuna stoo kidogo. Mbele ya veranda, kuna taa ya umeme pia.

Kuna vitabu vingi vilivyopangwa juu ya meza pamoja na file ya rangi manjano vitabu hivi ni vya course ya sayansi ya computer ambayo hufunzwa na wanafunzi wanao fanya

Kuna waendesha baiskeli wawili waliyovaa sare za timu ya Kenya yenye wakipanda baiskeli ya watu wawili ili baiskeli yao ina viti viwili pendali mbili na usukani wa mbele moja inayoendeshwa kwa ushirikiano.

Kuna kifutio iliyo juu, kifutio hiyo hupatikana shuleni, walimu huwa wanatumia kusafisha ubao wakati wanapoanza somo lao la darasa au wanapotamatisha somo lao.

Kuna timu mbili wanaocheza mpira wa kandanda kiwanjani, timu moja ikivaa jezi ya rangi ya kijani huku ingine wakivaa jezi ya rangi nyekundu, wachezaji hawa wote ni walemavu wanaocheza mpira huu.

Kuna wakibiaji wawili ambao mmoja ni mwanamke huku mwingine ni mwanaume wanao kimbia kwenye uwajani .Mwanamke alifunga macho kwa hivyo anajulikana yeye ni walemavu ambao ni ya macho.

Kuna kiwanja kubwa ambayo ni safi sana. Kiwanja hii iko na miti mirefu na mifupi, pia, iko na chuma refu ya kufunika bendera. Kando na hayo, kuna tanki ya maji.

Kuna shule ambayo ina kiwanja kubwa. Kiwanja hii ya shule ni safi sana kwa hivyo wanafunzi wanakuja wakati wowote ili wacheze mchezo wanaohitaji Kama vile michezo ya kandanda.

Kuna darasa ambalo limepangwa dawati mingi na viti vingi, darasa hili linaonekana wanafunzi wakitaka kufanya mtihani wao lakini bado hawajaingia darasa wako nje.

Kuna watu wanaofanya usafi wa mwilini mwao kwenye kitabu hii, huku wakielewa kwamba usafi ni muhimu sana. Bila usafi watu wanapata magonjwa kadhaa wa kadhaa inayofanya watu wengi wafe duniani.

Kuna nyumba za ghorofa zenye mchanganyiko ya rangi ya hudhurungi na mweupe, ghorofa hizo zina madirisha mengi sana. Chini ya ghorofa hiyo kuna kichaka yenye miti mifupi sana pia kuna kitu imeandikwa kando ya kichaka hiyo visitors please pass through the office .

Kuna darasa ambalo linakaa safi sana, hata sahii limepangwa vyema, kuna meza pamoja na viti vingi ambavyo ni rangi nyeupe. Viti hivi wanafunzi huwa wanakalia wakifunzwa, huku vitabu vyao wakiweka juu ya meza.

Kuna darasa ambalo lina ubao refu sana, wanafunzi walikuwa wanasomea hili darasa kwa sababu ubao enyewe umeandikwa kitu na mwalimu, kwa hivyo alikuwa anafunza watoto hapa.

Kuna mlango ya nyumba yenye rangi ya udhurungi ambayo ni mrefu. Juu yake ilipachikwa na karatasi mweupe iliyoandikwa na jina "Form 1R" ikitumika kalamu mweusi.

Kuna kijana anayevaa fonana ya rangi ya machungwa na Saa mweusi. Fonana yake imeandikwa jina Kenya, imebandikwa bendera ya Kenya. Kijana huyu ni mlemavu kwa mkono wake wa kulia.

Kuna wakiambiaji wawili waliotoka nchini Kenya. Baadhi ya wakiambiaji hawa mmoja amefunga machoni kwa sababu ni mlemavu wa macho, lakini hajakata tamaa, bado anakimbia tu.